Picha hii inaonyesha mwanamke wa afya ya jamii akiwa anazungumza au kutoa elimu kwa mwanamke mwingine ndani ya nyumba ya kawaida. Wanakaa kwenye kitanda na mtu wa huduma anaonyesha kitu kwenye daftari au kitabu.

Picha hii inaonyesha madaktari wawili wa meno wakimhudumia mgonjwa katika kliniki ya meno. Wamevaa mavazi ya kitaalumu pamoja na barakoa kwa ajili ya usafi na kujikinga na wanatumia vifaa vya kisasa vya kitabibu.

Hii picha naona wanawake wawili mmoja wao akivaa hijabu na huyo mwingine akivaa shati. Pia naona doli kwa ukuta na pia naona bakuli.

Hii picha inaonyesha barua ambayo ilikuwa inaonyesha mgonjwa yenye alikuwa anataka kujua.

Picha hii inaonyesha mafuriko barabarani ambapo bodaboda za aina ya tuktuk zinapita kwenye maji mengi yaliyojaa mitaani. Kuna pia mtu aliyevaa shuka na kubeba mwavuli akitembea kwenye maji ya mafuriko. Picha hii inazungumzia changamoto za miundo mbinu, mboho ya maji na barabara.

Picha hii inazungumza kuhusu utoaji wa chanjo au huduma ambapo daktari au muuguzi anapiga sindano kwa mgonjwa, inaonyesha umuhimu wa kinga dhidi ya mgonjwa kupitia chanjo na huduma za afya zinazotolewa kwa umma ili kulinda afya ya watu.

Picha hii inaonyesha mwanamke wa jamii ya kisokore akiwa anapokea chanjo kwenye mkono wa kushoto kutoka kwa mhudumu afya aliyevaa fulana ya njano ya kazi yenye maandishi.

Hii picha inaonyesha mtu ambaye ni mgonjwa na amezungukiwa na madaktari wakimtibu yeye mwenyewe.

Hii picha naona mwanamke ambaye amevaa nguo nyeusi na pia mtoto ambaye anapewa dawa ambayo huwa tunaiita polio.

Hii picha inaonyesha mwanamke akipokea chanjo kutoka kwa mtoa huduma wa afya aliyevaa sare ya afya ya rangi za zambarau.

Picha hii inaonyesha mtu ambaye anachukua dawa aidha akiwa mgonjwa ama ni mtu ambaye anachukua mihadarati.

Picha hii inaonyesha watu waliovaa mavazi maalum ya ki, ya kinga, wakihudumia au kuhamisha mtu au mzigo wa tahadhari kubwa, nazungumza kuhusu ushughuliaji, ushughulikaji wa hali ya hatari kiafya.

Hii picha inaonyesha dawa ambayo imeandikwa MEASLES RUBELLA ambayo kazi yake ni kutibu shida ya miguu na pia naona syringe .

Hii picha inaonyesha mwanamke ambaye aidha alikua anataka kunyoa nywele ama alikuwa anataka kuchanua nywele yake.

Picha inaonyesha mgonjwa ambaye alikuwa anaumwa mguu, na vile tunaona mguu yake imeshikwa na daktari maybe ambaye alikuwa anamtibu.

Picha hii inaonyesha mhudumu wa afya akitoa chanjo kwa mwanamke katika mazingira ya nje yanayofanana na kijiji au eneo la mashambani. Kuna kiboxi cha rangi ya buluu upande wa kushoto kinachotumika kuhifadhi chanjo katika hali ya ubaridi.

Picha inaonyesha mwanamke ambaye alikuwa anazima moto uliotokea, pia naona nyasi ambayo rangi yake ni manjano.